Mzazi amembeba mtoto wake mkononi. Mtoto ambaye amebebwa anapewa chanjo na daktari . Daktari anainama na sindano mkononi kumpa mtoto chanjo. Mama huyu amekalia kiti ambayo ni rangi nyeupe.

Watoto wanaosha mikono. Watoto wawili wanaosha mikono. Wanaosha mikono kwa kutumia maji iliyotoka kwenye ndoo ya rangi nyekundu.

Daktari anampa mgonjwa chanjo. Daktari huyu na mgonjwa wote wamevalia barakoa. Mgonjwa amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna jokofu ambalo limeegeshwa karibu na ukuta.

Mitungi yamepangwa mbele ya bomba la maji. Mitungi haya yana rangi ya manjano. Watu wanangoja kuteka maji kwenye bomba hili. Maji yanaonekana yakitiririka ndani ya mtungi.

Daktari huyu amevalia nguo nyeupe, daktari huyu amevalia miwani, daktari huyu amevalia barakoa, daktari huyu ana shindano na dawa mkononi.

Daktari ameketi karibu na mgonjwa. Daktari huyu amevalia nguo ya kijani kibichi. Daktari huyu anampa mgonjwa chanjo. Wote wawili wamevalia barakoa. Daktari huyu amevalia glavu ya rangi ya blue .

Mzazi huyu amevalia barakoa. Mzazi huyu amevalia nguo ya rangi ya buluu. Mzazi huyu anaonekana akiosha mkono kutoka kwenye mtungi. Mzazi huyu anaonyesha vile ambavyo mtu anastahili kuosha mikono. Mtoto amesimama akitazama anavyoonyeshwa.

Daktari huyu amevalia nguo nyeupe. Daktari huyu anakagua vifaa au mashine za matibabu. Daktari huyu amesimama kando ya kitanda, kitanda ambayo ni ya rangi ya nyeupe.

Daktari anampa mgonjwa chanjo mkononi. Daktari amevalia nguo ya njano, naye mgonjwa amevalia shanga shingoni. Mgonjwa ameketi kwenye kiti ya rangi ya buluu.

Hawa ni wafanyikazi. Wafanyikazi hawa wamevalia nguo nyeupe. Wafanyikazi hawa wamevalia glavu nyekundu. Wafanyikazi hawa wamevalia barakoa. Wamevalia mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali wanazozitumia.

Hawa ni madaktari. Madaktari wawili ni wa kike. Madaktari hawa wanaonekana wakishughulikia mtoto, mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye kitanda chake. Kando ya kitanda hiyo kuna mashine za matibabu.

Daktari ameketi chini naye pia mgonjwa ameketi kitini. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe na barakoa ambayo ameishusha. Daktari huyo anampa daktari maelezo. Nyuma yao pia kuna madaktari wengine na wagonjwa wengine.

Daktari ameinama akimpa mgonjwa chanjo. Daktari huyu amevalia barakoa ya rangi ya buluu. Mgonjwa amevalia barakoa nyeusi. Mgonjwa amevalia miwani machoni.

Madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya blue . Mgonjwa amelazwa kitandani tayari kwa upasuaji. Kila daktari amevaa barakoa na kofia ya usalama.

Hawa ni wafanyikazi. Wafanyikazi hawa ni wawili. Wafanyikazi hawa wamevalia nguo nyeupe. Wafanyikazi hawa wana barakoa ambazo zinawasaidia kujikinga dhidi ya kemikali. Wafanyikazi hawa wanafanya usafi kutumia kemikali.

Huyu ni daktari. Daktari anamkagua mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kitanda. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe. Daktari huyu amevalia miwani. Mgonjwa amevalia nguo nyeupe.

Madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya buluu. Mgonjwa amelazwa kitandani tayari ya upasuaji. Kila daktari amevaa barakoa na kofia ya usalama.

Daktari huyu amebeba sindano kwa mkono wake wa kulia na mkono wa kushoto amebeba dawa. Daktari huyu amevaa kofia kichwani. Daktari huyu amevalia nguo ya manjano, nyuma yake kuna mgonjwa ambaye amebeba mtoto.

Daktari huyu amevalia glavu nyeupe. Daktari huyu amevalia barakoa ya rangi ya blue . Daktari huyu amevalia nguo ya rangi nyeupe. Daktari huyu anampa chanjo mtoto mdogo, mtoto ambaye amebebwa na mama yake.

Kuna jengo ambalo limeporomoka. Watu wamehudhuria kuona jengo hilo. Watu ambao wamevaa nguo ya rangi ya buluu wanaonekana wakijaribu kusaidiana. Wamevaa kofia za usalama.

Chumba hichi ina watu watatu, wawili wakiwa watu wazima na mmoja ambaye amebebwa ni mtoto. Daktari amesimama. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe, mdomoni akiwa na barakoa. Daktari huyu amevaa kofia ya kujikinga na miwani machoni.

Madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji. Mgonjwa amelazwa kitandani tayari kwa upasuaji. Kila daktari amevaa barakoa na kofia ya usalama. Chumba hiki ni cha kisasa chenye vifaa vya hali ya juu.

Daktari huyu amevalia nguo nyeupe. Daktari huyu amevalia barakoa. Daktari huyu anakagua visanduku ambavyo vinaonekana kuwa na dawa ndani zao. Daktari huyu amevalia miwani machoni. Nyuma ya daktari huyu kuna visanduku vingi ambavyo vimepangwa kwa mpangilio.

Daktari, ameinama akimtibu ng'ombe, ngombe huyu amesimama kwenye zizi lake. Daktari huyu amevalia mguu ya manjano na barakoa mdomoni, daktari huyu anajikinga kutokana na kemikali ambazo zinatumika katika utibabu huu.

Daktari amevalia miwani, daktari anampa mgonjwa chanjo, mgonjwa ambaye anapewa chanjo ni mtoto, mtoto huyu amebebwa na mzazi. Daktari ameeka shingoni mashine ya kupima mdundo wa moyo.

Mkulima ananyunyizia mimea dawa. Mkulima amevaa glavu ya rangi ya bluu. Mkulima amevalia nguo nyeupe.

Huyu ni daktari. Daktari huyu amevalia nguo ya rangi ya buluu. Daktari huyu amevalia barakoa ya rangi ya buluu. Daktari huyu amevalia kofia ya kujikinga.

Barabara hii imejaa maji. Inaonekana ni kuwa mafuriko yalikuwepo. Magari yanajaribu kupita ila yanaona shida. Barabara hii ina zaidi ya magari nne.

Huyu ni daktari, daktari huyu ni wa kiume, daktari huyu amevalia barakoa, daktari huyu anapanga madawa kwenye visanduku vidogo vidogo vyekundu, daktari huyu amevaa nguo nyeupe.

Mgonjwa ameketi kitini, kiti ambayo ni rangi nyeusi. Mgonjwa pia amevaa nguo ambao ni rangi nyeusi. Daktari ameketi karibu na mgonjwa. Daktari huyu anaonekana akimpa mgonjwa mawaidha.

Huyu ni daktari. Daktari amevalia glavu ya rangi ya buluu mkononi. Daktari ana mashini . Daktari huyu anaonekana ni kuwa daktari wa meno. Mgonjwa naye amelala kitandani meno yake ikichunguzwa.

Watu wengi wamesimama kwenye jengo ambalo limeporomoka. Watu hawa wamekuja kushuhudia kilichotendeka. Kando ya jengo hilo kuna majengo mengine ambayo yamesimama tisti.

Mwanamke huyu ameinama akiosha mkono, anaosha mkono kwenye pomba. Pomba hili linaonekana likitoa maji. Maji mengi sana. Mwanamke huyu amevalia nguo ya kijani kibichi, ndani akiwa amevalia nguo nyeupe.

Daktari ameketi karibu na mgonjwa. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe na barakoa akiwa ameshukisha. Daktari huyu ana kalamu mkononi. Daktari huyu ana maelezo ambayo anampa mgonjwa.

Hawa ni wafanyikazi, wafanyikazi hawa wamevalia nguo ya manjano, wafanyikazi hawa wamevalia barakoa, wafanyikazi hawa wamevalia glavu ya rangi nyekundu, wanaonekana wakiwa wamebeba vibuyu, vibuyu hivyo vinaonekana kuwa na kemikali.

Daktari huyu ni wa kike, daktari huyu amevaa nguo ya rangi bluu, daktari huyu amesimama mgonjwa akiwa amelazwa kitandani, daktari huyu ana barakoa.

Hawa ni madaktari, madaktari hawa wawili wanamshughulikia mgonjwa, mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Madaktari hawa wamevalia glavu nyeupe, ndani ya chumba hii kuna mashini za kutumiwa katika utibabu.

Mkulima huyu amebeba mtungi ya dawa mgongoni. Mkulima huyu amesimama katikati ya shamba. Mkulima huyu ananyunyuzia mimea dawa. Mimea hizi zinaonekana ni kuwa ni changa bado.

Hawa ni madaktari. Madaktari hawa ni wawili. Madaktari hawa wamevalia nguo nyeupe. Madaktari hawa ni madaktari wa watoto. Chumba hii ni chumba ambayo ina mashini tofauti tofauti.

Madaktari wawili wamevalia nguo nyeupe. Wote wawili wamevalia barakoa. Mgonjwa naye ameketi kitini. Mgonjwa amevaa nguo ya kijani kibichi. Daktari anaonekana akiwa ameshikilia mashine mkononi.

Daktari anaonekana akisaidia mgonjwa huyu. Mgonjwa ameketi kitini. Kiti ambao ni rangi nyeupe. Daktari amevaa saa mkononi. Nyuma yao kuna ugonjwa na madaktari wengine ambao wanasaidiana.

Madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya blue . Mgonjwa amelazwa kitandani tayari kwa upasuaji. Wauguzi wamesimama karibu wakihakikisha vifaa vyote viko tayari. Kila daktari amevalia barakoa.

Daktari amesimama naye mgonjwa ameketi kitini. Daktari anaonekana akimpa mgonjwa chanjo. Daktari ana sindano mkononi. Daktari huyu amevalia nguo ya rangi ya buluu na barakoa mdomoni.

Chumba hili ni cha kisasa na chenye vifaa vya hali ya juu. Chumba hiki kina mwangaza wa kutosha, kusaidia daktari kufanya kazi yake vizuri. Kuna mashini tofauti tofauti kwenye chumba hii.

Daktari huyu amevaa nguo manjano, ndani akiwa amevalia nguo nyeupe, daktari huyu amefunika mdomo na barakoa, daktari huyu mkononi amebeba shindano kwa mkono mwingine akiwa amebeba dawa.

Daktari huyu anahudumia mgonjwa. Daktari huyu anatumia mashine ya kutazama macho ya mgonjwa. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe na glavu nyeupe mkononi. Daktari huyu amevaa miwani machoni.

Daktari huyu amechuchumaa akimhudumia mtoto. Mtoto huyo ambaye anahudumiwa amebebwa na mzazi. Daktari amevalia nguo nyeupe. Daktari huyu anaonekana akimpa chanjo mtoto mchanga.

Daktari ameinama, daktari amebeba sindano mkononi, akiwa tayari kumdunga mtoto ambaye amebebwa. Daktari huyu amevalia barakoa, daktari huyu amevalia glavu ya rangi nyeupe.

Daktari watatu wamesimama karibu na mgonjwa. Daktari hawa wamevalia nguo nyeupe. Daktari hawa wamesimama na kusaidia mgonjwa kutembea. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa ana shida ya kutembea.

Daktari huyu anaonekana amevalia nguo nyeupe juu na nguo ya rangi ya buluu ndani. Daktari amevalia barakoa. Daktari ana miwani machoni. Mgonjwa amelazwa kitandani. Daktari huyo anaonekana kuwa daktari wa meno.

Hawa ni wafanyikazi, wafanyikazi hawa wamevalia nguo ya manjano, nguo ambazo zinawasadia kujikinga dhidi ya kemikali. Wafanyikazi hao wamebeba mtungi, mtungi ambayo ina alama ya hatari.

Daktari huyu amevalia nguo nyeupe. Daktari huyu amevalia glavu nyeupe mkononi. Daktari huyu ni wa kike. Daktari huyu ni daktari wa masikio. Daktari huyu anamshughulikia mgonjwa kwa matibabu ya masikio.

Daktari huyu amevalia nguo ya rangi ya manjano. Daktari huyu ana miwani machoni. Daktari huyu amevalia barakoa. Wako kwenye kichumba ndogo. Daktari huyu anaonekana akimpa mama maelezo.

Daktari huyu anampa mgonjwa chanjo. Daktari huyu amevalia saa mkononi. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe. Mgonjwa anayepewa chanjo amevalia barakoa mdomoni.

Daktari huyu amesimama naye mgonjwa ameketi kitini. Daktari amevalia nguo nyeupe na barakoa mdomoni. Anampa mgonjwa chanjo. Daktari huyu ana sanduku ambalo ni rangi ya blue .

Daktari huyu anamtibu mgonjwa. Daktari huyu amevalia glavu mkononi. Daktari huyu amevalia nguo nyeusi. Mgonjwa amelazwa kitandani. Daktari huyu anatumia mashine ya kutazama meno ya mgonjwa.

Mtoto anapewa chanjo. Mtoto huyu amesimama mtu ambaye anampa chanjo ameketi kitini akiwa amevalia nguo ya rangi ya bluu. Mama amebeba mtoto mwingine mkononi.

Mtoto huyu anapewa chanjo. Anapewa chanjo na daktari, daktari ambaye sura yake haionekani. Mtoto huyu amevaa nguo ambayo ina rangi nyeusi. Yaonekana kuwa ako kwenye maumivu mengi.

Madaktari wawili wanamhudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye amelazwa kitandani, kitanda ambayo ni ya rangi nyeupe .Mgonjwa huyu amefunikwa na shuka ambayo ni rangi nyeupe pia. Kwa upande wa kushoto, daktari mwingine anashughulika na mashini.

Huyu ni daktari. Daktari anaonekana kuwa akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe. Sakafuni kuna matandiko ambayo yana rangi tofauti tofauti, ikiwa nyekundu na rangi ya blue .

Chumba hii ina watoto zaidi ya watatu. Watoto hawa wamelazwa kitandani. Watoto hawa wanahudumiwa na madaktari wawili, daktari ambao wamevaa nguo ya rangi ya buluu na nyeupe. Madaktari hawa wote ni wa kike.

Mtoto amesimama kando ya jengo ambalo limeporomoka. Anautazama jengo hilo kwa mshangao. Upande wa kulia kuna majengo ambayo yamesimama tisti.

Madaktari wawili wamevaa barakoa wakimhudumia mtu ambaye ameketi. Madaktari hawa wanaonekana kuwa wanapima joto la mtu ambaye ameketi chini.

Mkulima huyu ananyunyuzia mchele dawa. Mkulima huyu amevaa nguo nyeupe na barakoa mdomoni, ili kumkinga dhidi ya dawa hiyo. Mkulima huyu amesimama shambani.

Daktari anampa chanjo mgonjwa. Wote wawili wamevaa barakoa. Nyuma yao, kuna mtu anayepita. Mtu huyo pia amevaa barakoa.

Daktari wamevaa glavu ya rangi ya buluu. Daktari ni wawili: mmoja wa kike ambaye amevaa nguo nyeupe, na mwingine wa kiume ambaye amevaa nguo ya rangi ya buluu. Naye mgonjwa amelazwa kitandani akihudumiwa.

Kuna watu ambao wamepanga foleni ndefu. wamekaa na wako kwenye foleni ya kupewa chanjo .Hapa mbele tunaona mtu ambaye amevalia nguo nyeupe akipewa chanjo wengine wakiwa wameketi.

Kuna daktari ambaye ni kama anamhudumia mgonjwa. Daktari mwenyewe amevalia nguo nyeupe pepepe, kisha kuna wengine uko nyuma ambao yuonekana pia ni wafanyikazi katika hospitali hiyo.

Daktari huyu ni wa kike. Daktari huyu amevaa nguo ya rangi nyeupe. Anajitayarisha kumhudumia mgonjwa, mgonjwa ambaye ni mtoto mchanga. Mtoto mwenyewe amevaa nguo ya rangi nyekundu.

Watu hawa wanafanya usafi. Wanafanya usafi kwa kukusanya takataka ambazo zimetandazwa sakafuni. Watu hawa wamevaa barakoa ili kujikinga na vumbi inayotokana na takataka hizo.

Daktari huyu amevaa glavu nyeupe. Amevaa nguo ya rangi ya blue . Anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Amebeba mashine mkononi akiumulika mdomo wa mgonjwa huyu. Anaonekana kuwa ni daktari wa meno.

Madaktari wawili wanamhudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Madaktari hawa ni wa kike. Wamevaa nguo nyeupe na barakoa ya rangi ya buluu.

Mzazi huyu anabeba mtoto mchanga mkononi. Mtoto mchanga ambaye yaonekana ni wake. Amekaa kitini. Nyuma yake kuna mashini tofauti tofauti.

Mama huyu amesimama tisti. Amepanga vibuyu kwenye foleni. Ni kweli inaonekana kuwa huku kuna kiangazi. Vibuyu hivyo ni vingi zaidi. Vibuyu hivyo ni vya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe.

Daktari anampa chanjo mgonjwa. Daktari amesimama naye mgonjwa ameketi. Wote wawili wanaonekana kuwa na barakoa mdomoni. Mgonjwa amevalia miwani machoni.

Daktari amebeba mtoto mkononi. Daktari amevaa nguo ya rangi ya blue . Nyuma yake kuna milango ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Daktari amevaa glavu nyeupe na nguo nyeupe, mkononi pia amevaa saa. Daktari amevaa barakoa ya rangi ya bluu naye mhudumiwa ameketi kitini akipewa chanjo.

Madaktari wawili wanaonekana wakimhudumia mgonjwa mmoja, mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Madaktari wawili, mmoja ni wa kike mwingine ni wa kiume. Ule wa kike anaonekana kuwa amevaa nguo nyeupe. Madaktari wote wawili wamevaa barakoa mdomoni.

Dimbwi hili limejaa takataka. Watu wawili wanasaidiana kusanya takataka na kuhakikisha kuwa sehemu hiyo ni safi. Kwa upande mwingine tunaona mtu amepanda pikipiki na pia kwa upande mwingine pia tunaona kuna mimea na majumba.

Wafanyikazi hawa wanaonekana wakisafirisha mitungi ya gesi. Mitungi ambayo yaonekana kuwa ni mirefu. Wafanyikazi hawa wamevaa nguo ya rangi ya blue . Wafanyikazi hawa pia wamevaa barakoa.

Kuna watu watatu ndani ya chumba hili, wawili wanonekana kuwa madaktari wa meno. Mmoja anonekana kuwa mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Wanaonekana kushughulikia kumtibu mgonjwa huyu.

Daktari huyu amevalia nguo nyekundu naye mhudumiwa amevaa nguo nyeusi. Mhudumiwa huyu ni wa kike na kwa kweli yaonekana kuwa anaelezwa mambo ya meno.

Daktari anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelazwa kwenye machela, machela ya rangi nyekundu. Mgonjwa amevaa barakoa. Daktari naye amevaa nguo nyeupe.

Huyu ni daktari. Daktari anaonekana amebeba sindano mkononi. Mzazi naye amebeba mtoto. Daktari huyu anaonekana kuwa ako tayari kudunga mtoto sindano.

Daktari huyu amevaa nguo za kujikinga, daktari amevaa barakoa, daktari amevaa miwani, naye mzazi amebeba mtoto mkononi. Mtoto anapewa chanjo mdomoni.

Daktari amesimama akimhudumia mgonjwa, mgonjwa ambaye ameketi. Wote wawili wamevaa barakoa mdomoni. Daktari amebeba sindano mkononi, akiwa tayari kumdunga mgonjwa.

Madaktari wawili wanamshughulikia mgonjwa mmoja. Mgonjwa amelala kitandani, daktari wa kwanza amevalia nguo nyeupe pepepe naye wa pili amevalia nguo ya rangi ya buluu.

Daktari huyu ni wa kike, naye mgonjwa pia ni wa kike. Daktari huyu anamhudumia mgonjwa. Daktari huyu anaonekana kuwa ni daktari wa meno. Daktari amebeba vifaa akimshughulikia mgonjwa.

Mfanyakazi amevaa mavazi ya kujikinga. Anabeba mitungi miwili ya kemikali hatari. Mitungi ina alama ya sumu. Mfanyakazi amevaa barakoa ya hewa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida. Kuna mashine mingi pande zote.

Daktari amevaa nguo nyeupe. Daktari pia amevaa barakoa. Daktari anaonekana akimpa chanjo mgonjwa mmoja, mgonjwa ambaye ameketi kitini.

Wakulima hawa wawili wanajaribu kukimbiza nzige, ili kuwafukuza kutoka kwenye shamba hilo. Nzige hawa wakipaa kwenye shamba lako huenda wakaharibu mimea.

Chumba hiki kina watu wawili ambao wanaonekana wote ni wa kiume. Mtu ambaye amesimama ni daktari. Daktari huyu ni daktari wa meno naye ambaye ameketi ni mgonjwa. Daktari anaonekana akishughulikia mgonjwa. Daktari anaonekana akishughulikia mgonjwa na wote wamevaa nguo ya rangi ya buluu.

Hawa ni nzige. Nzige hawa ni hatari sana. Nzige hawa wako wengi kweli. Nzige hawa wamevamia shamba. Nzige hawa wanaonekana kuwa na urahisi wa kuharibu shamba lile, kwa kuwa hukula mimea yote.

Daktari amebeba sindano mkononi, akiwa ameeka miwani kwenye shingo. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe pe pe pe. Yaonekana kuwa ako tayari kumdunga, msichana mdogo sindano kwenye mkono.

Daktari huyu amevaa nguo ya rangi ya blue . Mkononi ana glavu ya rangi nyeupe. Barakoa pia anayo mdomoni. Anamhudumia mgonjwa. Daktari huyu amekaa na kuwa daktari wa meno. Nyuma yao kuna dirisha ambayo inaingiza mwangaza katika chumba hiyo.

Daktari anamhudumia mgonjwa. Daktari amebeba sindano mkononi akiwa tayari kumdunga mgonjwa. Daktari huyu na mgonjwa wote wamevaa barakoa.

Daktari huyu anaonekana kuwa ni daktari wa meno. Daktari huyu amevaa nguo nyeupe pepepe ,naye mgonjwa amelala kitandani. Anamhudumia mgonjwa huyu. Daktari mwenyewe amevaa barakoa mdomoni.

Daktari anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa amevaa nguo ya rangi ya buluu. Amelazwa kitandani. Kitanda ambayo inaonekana ni nyeupe. Nyuma ya daktari kuna mashine za matibabu.

Katika chumba hili kuna watu wawili, mmoja akiwa ni daktari ambaye amesimama, mwingine akiwa ni mgonjwa ambaye anahudumiwa. Mgonjwa ameketi kitini. Nyuma yao kuna dirisha ambalo linaingiza mwangaza katika chumba hilo.

Barabara hii imefurika. Kuna maji mengi sana barabarani. Gari moja inajaribu kupita, ila inapata shida kupita barabara huo. Upande mwingine kuna miti mingi.

Watu wamehudhuria wengi sana, watu wakubwa kwa wadogo. Watu hawa wamehudhuria kuona soko ambalo limechomeka. Upande wa kushoto kuna watoto ambao wamekusanyika kuangalia jengo lingine.

Daktari amesimama kando ya mgonjwa. Daktari huyu amevalia nguo ya rangi ya buluu. Anaonekana akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi. Mgonjwa huyu ni kwamba amelemaa.

Meza hili nyekundu linaonekana kuwa na vitu vingi mno. Madawa yanaonekana kuwa yamejaa kwenye meza hili. Chupa pia yaonekana kuwa iko kwenye meza hili. Usisahau kikombe pia ambayo ni ya rangi nyekundu pia. Kuna kiti ambalo lina vitabu juu.

Huyu ni msichana. Msichana huyu amebeba kifaa cha kuzima moto. Anaonekana kuwa akizima moto. Amesimama kwenye sakafu. Amevaa nguo ya rangi nyeusi.

Mkulima huyu anajaribu kuwafukuza nzige. Nzige hawa ni wengi sana, wanaweza kuharibu shamba na kuharibu mimea ya mtu. Kwa hivo nzige hawa wanafukuzwa ili watoke kwenye shamba hilo na wako wengi mno.

Mtu huyu ameketi kitini. Mtu huyu anapewa chanjo. Mtu huyu anafunga macho kuonyesha kuwa anahisi uchungu kutokana na chanjo hiyo. Amevaa barakoa mdomoni.

Tunaona watu sita ambao mmoja wao ni mtoto mdogo ambaye amebebwa, yaonekana kuwa mtoto huyu anapewa chanjo mkononi na daktari. Wengine wao wote wakiwa wamevalia barakoa.

Daktari anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa nguo nyeupe pepepe. Daktari amevaa saa mkononi. Ameshikilia mkono wa mgonjwa, mkono ambao unaonekana uko kwenye maumivu zaidi.

Huyu ni mlinda lango. Mlinda lango huyu anaosha mkono. Amevalia sare ya rangi nyeusi. Anaosha mkono kutumia mashine ambayo inarahisisha uoshaji wa mkono.

Hawa ni madaktari. Madaktari hawa ni wawili. Madaktari hawa wanamhudumia mtoto. Madaktari hawa wamevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi. Madaktari hawa wamevaa barakoa mwingine akiwa amevalia miwani.

Daktari amesimama karibu na mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana akifanya mazoezi. Mgonjwa huyu ni kama ni mlemavu. Daktari amevalia nguo ya rangi ya blue , kando yake kukiwa na kiti ambayo ni rangi nyeupe.

Daktari huyu anamuhudumia mgonjwa. Anaonekana akiwa daktari wa masikio. Amevaa miwani machoni. Daktari huyu amevaa nguo nyeupe. Mgonjwa naye amevaa nguo nyeusi akiwa ameketi kitini.

Barabara hii imejaa maji. Inaonekana kuwa kuna mafuriko. Magari mawili ya aina ya tuktuk yanajaribu kupita barabara hiyo. Kwa kweli yanaona shida mno. Upande mwengine kuna mtu ambaye amepanda pikipiki.